Dawa ya kimiminika inayotumiwa kwa wanyama wa kufugwa kama vile mbuzi, kondoo au ng'ombe ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo iliyofungwa vizuri ili isimwagike. Pembeni kukiwa na boksi ambalo linamaandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo ujazo pamoja na namna ya kutumia.

Pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa vizuri katika makopo ya rangi nyeupe yenye vibandiko, inayoonyesha jina ya dawa na namna ya kutumia yakiwa yanahifadhiwa kwenye maboksi yaliyoandikwa ujazo pamoja na idadi.

Dawa ya mifugo kama vile; ng'ombe, mbuzi, kondoo, ambayo imehifadhiwa katika kopo dogo la rangi nyeupe, na pakiti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, zote zikiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo ya kimiminika, ambayo imehifadhiwa vizuri katika chupa ndogo, kukiwa na sindano ambayo inatumika kwa ajili ya uwasilishaji wa dawa hiyo, pia kuna boksi ambalo linatumika kwa ajili ya kuhifadhia chupa hizo pamoja na sindano.

Dawa ya wanyama wa kufugwa, maalumu inayotumika kwa mbwa, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, likiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo zilizohifadhiwa vizuri katika makopo ya plastiki, maboksi pamoja na pakiti ndogondogo ambazo zina vibandiko vinavyoonyesha jina pamoja na matumizi, zikiwa zimepangiliwa katika rafu za mbao.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu, inayotumika kwa mbwa na paka, ambayo hutibu maungio ya mifupa, ikiwa imehifadhiwa vizuri kwenye boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu.

Kijana wa kike akiwa ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa kwenye makopo na pakiti za plastiki na kupangiliwa katika rafu za mbao zilizopo katika duka hilo.

Dawa ya wanyama wa kufugwa ambayo inatumika maalumu kwa ndege kama vile kuku, njiwa, ambayo imeifadhiwa vizuri kwenye paketi ndogo, iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ikiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya kimiminika ambayo inayotumika kwa wanyama wanaofugwa kama vile mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa kwenye Chupa ndogo nakufungwa vizuri ili isimwagike pembeni kukiwa na boksi lenye maandishi ambayo yanajina la dawa pamoja na namna ya kutumia.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea inayotumika kwa ajili ya kuwekwa kwenye udongo, ambapo huleta rutuba na kufanya mazao ya stawi vizuri zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo kwa ajili ya kuuzwa.

Dawa ya wanyama wa kufuga maalumu inayotumika kwa mbwa, ikiwa katika mfumo wa vidonge, pembeni kukiwa na boksi ambalo limetengenezwa kwa karatasi ngumu, likiwa na maandishi yenye jina pamoja na matumizi ya dawa hiyo.

Vijana wawili wa kike na kiume, wakiwa wamesimama nje ya duka dogo ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo. Kukiwa na vifurushi vidogo vya rangi nyeupe vilivyopo nje ya duka hilo.

Mwanamke akiwa katika duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa kwenye makopo zingine zikiwa kwenye vifungashio vya plastiki; vikiwa vimepangwa katika rafu za mbao za duka hilo.

Dawa za mifugo maalumu zinazotumika kwa kuku ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kopo la rangi jeupe lililofungwa kwa mfuniko, ili zisimwagike kukiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika chupa ndogo za plastiki, kila moja ikiwa na kibandiko cha jina la dawa pamoja na matumizi yake vikiwa vimepangiliwa katika rafu za mbao.

Bango kubwa lililotengenezwa kwa chuma likiwa limepakwa rangi ya kijani lenye maandishi ya rangi nyeupe na ya njano, ambayo yanaonesha kuwa sehumu hiyo pembejeo za kilimo zinapatikana kama vile; mbolea, mbegu za mazao au dawa za mimea. Zikiwa zinauzwa kwa jumla na rejareja.

Vijana wawili wa kiume wakiwa katika eneo lenye nguzo refu lililoshikilia paa la mabati, kukiwa na vifurushi vya rangi nyeupe venye pembejeo za kilimo, ambazo huweza kuwa ni mbolea au mbegu za mazao zilizopangwa kwa kupandiana juu.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lenye rangi ya njano, likiwa na maduka yenye milango mikubwa ya chuma, juu kukiwa na bango linaloonyesha kuwa sehemu hiyo unapatikana pembejeo za kilimo.

Chumba cha ofisini kikiwa na meza iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia pamoja na viti viwili vyeusi vya kukalia mtu mmojammoja, mezani kukiwa na vikopo vilivyo na dawa za mifugo ambavyo inavibandiko vinavyoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia .

Dawa ya kimiminika, inayotumika kwa ajili ya mifugo kama vile ng’ombe, mbuzi, kondoo ikiwa imehifadhiwa kwenye kopo la rangi nyeupe na kufungwa vizuri ili isimwagike, kukiwa na maandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo pamoja na namna ya kutumia.

Vifurushi vidogo vyenye pembejeo za kilimo kama vile mbolea au mbegu za mazao, vikiwa vimepangwa kwa kubebana pia kukiwa na mashine ndogo ambayo inatumika kubeba vifurushi hivyo kutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa katika duka linalotoa huduma ya uuzaji pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa katika makopo nyingine zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti za plastiki, na kuning'inizwa kwenye kamba iliyopo ndani ya duka hilo.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa karoti, ambapo wanazivuna kwa kuzichimbua chini kisha kuziosha na kuzipangilia kwenye magunia, tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wanafanya zoezi la kukata vichane kutoka kwenye mikungu, kisha kupanga vizuri kwenye makreti ambayo hupelekwa masokoni na kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya, ambazo zimestawi kutoka katika miche ya rangi ya kijani inayokuwa kwa kusimama, ikifuata fito ndefu za miti, akikagua nyanya hizo kama zipo tayari kwa kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Mkulima wa kike akiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi ambayo yamevunwa na kumenywa, kisha kusambazwa katika turubai lililo chini ili yaweze kukauka na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wawili wakiwa katika shamba lililopandwa zao la vitunguu kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu, yaliyolazwa kwenye mazao hayo, ambayo yameshakuwa na kuchipua mimea ya rangi ya kijani, tayari kwa kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa lenye migomba mingi ambayo imestawi vizuri. Migomba hiyo hutoa mikungu mikubwa ambayo inazalisha ndizi, zinazopelekwa masokoni ili kuuzwa pindi zitakapokomaa.

Bustani ndogo ambayo imepandwa mazao mbalimbali kama vile nyanya, mboga za majani na mazao mengineyo ambayo huponwa na kupelekwa masokoni kwaajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba ambalo limepandwa mboga za majani aina ya spinachi, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa mboga hizo na kuhifadhi katika makreti, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mazao mbalimbali ikiwa ni pamoja na karoti, vitunguu, mboga za majani, zikiwa katika tolori dogo la kusukumwa lenye tairi moja ambalo lipo katika bustani iliyopandwa mazao mbalimbali kwa ajili ya biashara.

Mkulima wakike akiwa katika shamba lililopandws zao la viazi, akiwa anafanya zoezi la uvunaji kwa kuvichimbua chini na kupanga katika makundi ili kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba kubwa lililo pandwa zao la viazi, akiwa anafanya shughuli za kuvivuna viazi hivyo alivyovishika kwa kundi kubwa, ili kupelekwa masokoni na kuuza.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi, wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji na kuvihifadhi kwenye magunia ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la vitunguu, ambavyo vimekwisha chimbuliwa na kukatwa mimea ambayo huota kwenye vitunguu hivyo, kisha kusambazwa chini, ili vikauke ili kuviandaa kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kike aliyevaa furana yenye rangi nyekundu na suluari nyeusi akiwa ameketi, huku amezingirwa na zoa la nyanya zilizoiva vizuri, ambazo zimepangwa kwenye visado vidogo kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa, ambalo limepandwa mazao yaliyochanganywa, ikiwa ni mahindi pamoja na matikiti maji, yaliyostawi vizuri yapo tayari, kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa ambalo limepandwa zao na mahindi wakiyavuna na kuyamenya, kisha kuyapanga kwenye kundi kubwa ambalo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kike akiwa katika shamba kubwa lililopandwa migomba mingi, ambayo inatoa mikungu yenye ndizi zilizokomaa, tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la pilipili kwa ajili ya biashara zikiwa zimestawi kwenye miche ya rangi ya kijani, katikati kukiwa na njia au barabara kubwa mazao hayo yapo tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa masokoni ilikuuzwa.

Kijana wa kike akiwa ameinama anapangilia zao la mananasi kwa mafungumafungu, ambayo yapo katika mazingira ya sokoni yakiwa yanauzwa kwa wateja mbalimbali.

Migomba mirefu na mifupi iiliyojikusanya sehemu moja na kutoa mikungu ambayo ina ndizi zilizokomaa, zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la viazi kwa kuvichimbua kutoka chini na kuvipanga kwenye makundi, ambapo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa wanafanya zoezi la uchambuaji wa mbegu za zao la kahawa, zile nzuri wakiziweka kwenye magunia ili kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi, wakiwa wanafanya shughuli ya kuvivuna kwa kuvichimbua chini na kupangwa katika makundi, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la viazi kwa ajili ya biashara, vikiwa vimevunwa na kupangwa kwenye makundi makundi tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Sehemu maalumu ya soko, ambayo imetengenezwa kwa kutumia vyuma pamoja na mabati kukiwa na watu wanaofanya biashara ya uuzaji wa zao la mahindi ambayo yamening’inizwa , mengine yakiwa yamepangwa kwenye makundi.

Shamba kubwa lililopandwa zao la viazi ambavyo vimevunwa na kupangwa katika magunia marefu, yaliyofungwa na kamba juu na kuwekwa pembezoni mwa barabara, tayari kwa kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji wa zao la mahindi, wakiyakwanyua kutoka kwenye mime na kuyamenya kisha kuyapanga chini ili yapigwe na jua yawe tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la viazi, ambapo wanafanya zoezi la uvunaji kwa kuvichambia chini na kuvipanga kwenye ndoo ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la vitunguu ambavyo vimepandwa katika shamba kubwa, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, vitunguu hivyo vikiwa vimechipua mimea ya rangi ya kijani, kumaanisha kuwa vipo tayari kwa mavuno na kupelekwa masokoni.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa miti mingi ya mikahawa, wakiwa makini katika kuchuma mbegu za zao hilo ili kuzipeleka katika masoko kwaajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, nyanya hizo zikiwa zimeshakua tayari zenye rangi nyekundu zikining’inia kwenye miche mirefu ya rangi ya kijani, ambapo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la vitunguu, wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji kwa kuvichumbua kutoka chini na kukata mimea inayoota katika vitunguu hivyo, kisha kuvihifadhi katika magunia marefu Ili kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la mahindi, ambayo yamevunwa na kukusanywa katika kundi kubwa, kisha kuhifadhiwa kwenye ndoo ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wawili wakiume wakiwa wamechuchumaa katika shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, wakiwa wanazishika nyanya hizo wakizikagua kama zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la viazi vitamu, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji, wakivichimbua kutoka chini na kuvikusanya katika kundi kubwa, ambapo vipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Zao la Pilipili hoho zenye rangi ya njano ambazo zimestawi vizuri kutoka kenye miche mirefu, iliyopandwa kwenye mabomba meupe ndani yake kukiwa na udongo wenye rutuba na unyevuunyevu zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa lilolopandwa miti mirefu ya mipapai, kila mmoja ikiwa na makundi ya mapapai mengi ambayo yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika kivuli cha mti mkubwa, ambapo kuna nyanya nyingi zimepangiliwa kwenye maboksi yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, yakiwa tayari kwa usafirishaji wa kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mananasi, wakiwa wanayavuna na kuyahifadhi katika makreti ya rangi nyekundu, kisha kupakiwa kwenye chombo cha usafiri na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa katika shamba ambalo limepandwa zao na nyanya ambazo zimestawi kutoka kwenye miche ya rangi ya kijani iliyoshikiliwa na fito refu za miti, akiwa amechuma nyanya hizo na kuweka kwenye ndoo ili kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa, ambalo limepandwa zao la mananasi ambayo tayari yamekwisha vunwa na kupangwa katika makreti ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mzee akiwa katika shamba ambalo lina miti mingi ya mikahawa, akiwa amevuna au kuchuma mbegu za zao hilo na kuhifadhi katika kopo dogo, ambapo anapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wakiwa katika shamba lililo pandwa zao la karoti, ambapo wanafanya shughuri za uvunaji wa karoti hizo, na kuzipangilia kwenye magunia hili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shambani, ambapo wanafanya zoezi la uvunaji wa zao la viazi vilivyopangwa katika kundi kubwa, vikiwa tayari kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Ukulima wa zao la nyanya ambazo zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu, inayokuwa kwa kufuata uelekeo wa kamba zilizofungwa juu ya paa la sehemu hiyo huko chini kukiwa na vifurushi vidogo vilivyo na udongo wenye rutuba unaosaidia ukuaji wa mimea hiyo ambapo nyanya hizo hupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa ambalo limepandwa mboga za majani aina ya kabichi, zilizo stawi vizuri na zipo tayari kwa ajili ya mavuno na kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa migomba mingi iliyostawi vizuri, ikiwa inatoa mikungu mikubwa yenye ndizi ambazo zimekomaa na zipo tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la pilipili hoho zikiwa zimevunwa na kuhifadhiwa katika makreti makubwa ya rangi nyeusi, ambapo hupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba kubwa ambalo limepandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, nyanya hizo zikiwa zimestawi kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani akiwa anakagua kama ziko tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kundi la watu wa jinsia tofauti wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa migomba mingi, ambayo ina mikungu iliyoningilia yenye ndizi zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa wakiwa wanatumia fito ndefu za miti kuzuia migomba hiyo isianguke.

Shamba kubwa lililopandwa zao la karoti kwa ajili ya biashara, zikiwa zimechimbuliwa kutoka ardhini na kukatwa majani ambayo huota kwenye karoti hizo, zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Ulimaji wa zao la vitunguu kwaajili ya biashara, vikiwa bado vipo shambani vimechipua miche mirefu ya rangi ya kijani, vikiwa tayari kwa ajili ya uvunaji na kupelekwa katika masoko ili kuuzwa.

Wakulima wa kikea na kiume wakiwepo katika shamba lililopandwa zao ya vitunguu kwa ajili ya biashara, wakiwa wamevuvina na kukata mimea inayoota kwenye vitunguu hivyo, kisha kuvikusanya kimakundi tayari kwa kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Mkulima wa kiume akiwa katika mazingira ya shambani ambapo amefanya shughuli ya uvunaji wa zao la pilipili hoho na kuzihifadhi vizuri katika magunia marefu zikiwa tayari kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi kwa ajili ya biashara, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji kwa kuvichimbua kutoka chini na kuvipanga katika makundi ili kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Vijana wakiume wakiwa katika mazingira ya shamba lililopandwa zao la mahindi, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji kwa kuyakwanyua kutoka kwenye miche, na kuhifadhi kwenye magunia ili kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa wameketi katika eneo lenye uwazi lililotandikwa maturubai chini, wakiwa wanachambua mbegu za zao la kahawa zile zilizo nzuri huhifadhiwa vizuri kwenye magunia na kwenda kuuzwa masokoni.

Mkulima wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, akiwa ameinama na kushika nyanya ambazo zina rangi ya kijani, zilizostawi kutoka kwenye miche ya mirefu. Nyanya hizo zikiwa bado hazijaiva vizuri ili kupelekwa masokoni kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa miti mingi ya mipapai kwa mpangilio kwa mistari iliyonyooka, kila mmoja ukiwa na fungu kubwa la mapapai, ambayo yapo tayari kwa uvunaji, na kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa likiwa pembezoni mwa barabara ya vumbi ambalo limepandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, zikiwa zimevunwa kutoka kwenye mimea na kupangwa kwenye makreti ya rangi nyeusi tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Kijana wa kike akiwa katika mazingira ya shamba lililopandwa zao la mananasi, akiwa anafanya shughuli ya uvunaji wa mananasi hayo, na kuyapakiza kwenye gari, tayari kwa kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakike na wakiume wakiwa wamesimama mbele ya bustani ndogo iliyolimwa kwa matuta, wakiwa wanafanya shughuli za upandaji wa mbegu, wakitumia mikono yao kuchimba mashimo madogo kisha kufukia mbegu.

Mkulima wa kiume akiwa katika bustani ndogo ambapo amepanda mazao ya aina tofautitofauti yakiwa kwenye makundimakundi ya maboksi, ambapo ndani yake yana udongo wenye mbolea na unyevuunyevu.

Wakulima wa kike na wakiume, wakiwa katika mazingira ya shamba ambapo wamefanya zoezi la uvunaji wa zao la nyanya, wakivihifadhi vizuri katika makreti makubwa ili kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba dogo lililopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, ambalo lipo mbele ya makazi ya watu wakiwa wanakagua mazao hayo kama yapo tayari kwa mavuno.

Mkulima wa kiume, aliyevaa shati la rangi nyekundu na suluali nyeusi, akiwa katika bustani aliyopanda mboga za majani, ambazo zinastawi kutoka katika vifurushi vilivyo na udongo wenye mbolea au wenye unyevuunyevu, unaosaidia mboga hizo kukua.

Mkusanyiko wa migomba mirefu na mifupi ambayo imekua na kutoa mikungu mikubwa yenye ndizi, ambazo zimekomaa zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Mkulima wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi ikiwa ni fulana na suruali, pamoja na mabuti miguuni, akiwa ameegamia kabichi ambazo zimevunwa toka mashambani; zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wawili wa kiume wakiwa wamechuchumaa katika shamba lililopandwa zao la nyanya, ambapo nyanya hizo zimestawi kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani wakiwa wanazikagua kama zipo tayari kwa mavuno.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono miwili, ikiwa na injini ndogo ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotumika kwa ajili ya kutifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mazao.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono, ambayo inatumika kama mbadala wa jembe la mikononi, lenye injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mazao.

Mashine ya kisasa ambayo ni trekta yenye matairi makubwa, ikiwa inavuta chombo kidogo chenye mapanga yenye ncha kali ambayo huzunguka na kukata nyasi refu zilizopo mashambani kisha kuziviringisha katika muundo wa duara.

Mashine ya kisasa ambayo inavotwa na trekta ikiwa na vyuma vyenye ncha kali ambavyo hutifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa yenye matairi madogo ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono yenye mapanga yenye ncha kali ambayo yanakata nyasi refu zilizopo katika shamba au kwenye ukoka

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa, na ya mbele madogo, ikiwa inavuta vyuma vizito vyenye mapanga yanayozunguka na kutifua ardhi ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa yenye matairi makubwa ya nyuma, na ya mbele madogo inayoendeshwa na dereva, ambayo inavuta vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi au udongo, kwenye mashamba makubwa ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa, ambayo inatumia teknolojia kujiendesha yenyewe, ikiwa imetengenezewa barabara maalumu katikati ya mimea, ambapo inaangalia ufuatiliaji wa mimea hiyo, pia ikibeba vifaa mbalimbali pamoja na mazao.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo iitwayo trekta, inayotumika kwa ajili ya kulimia mashamba makubwa ambapo ina vyuma vizito inavivuta vyenye ncha kali ambavyo vinatifuwa ardhi au udongo.

Mashine ndogo ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono miwili, ikiwa ina injini ambayo huzungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mazao yakiwa yamepandwa na kustawi katika mashine za kisasa ambazo zinafuatilia ukuaji wa mazao hayo, kwa kuhakikisha kuna mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu maji yanapatikana kwa wingi. Pia kuna dawa ambazo zinasaidia mazao hayo na hali ya joto ni nzuri.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo ikiwa inavuta vyuma vizito vyenye mapanga yenye ncha kali yanayotifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mazao kwenye mashamba makubwa.

Mashine ya kisasa yenye matairi madogo ambayo ina mapanga yenye ncha kali yanayozunguka na kukata nyasi refu, zilizopo mashambani kisha kuziviringisha katika muundo wa duara.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ambayo imefungwa vyuma vizito venye ncha kali vinavyotifua ardi au udongo. Ili kurahisisha wakati wa kupandwa mbegu katika shamba hilo.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono miwili, yenye injini inayozungusha vyuma vyenye mcha kali ambavyo hutifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ndogo inayosukumwa kwa kutumia mikono, ambayo hutumika kama mbadala wa jembe la mikononi, ikiwa na injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa na mikono miwili inayotumika kama mbadala wa jembe la mkononi ikiwa na injini ambayo inazungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono yenye matahiri madogo ikiwa na injini inayozungusha vyuma vyenye incha kali, zinazotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine kubwa na ya kisasa inyaoendeshwa na dereva yenye matajiri makubwa na ya mbele madogo, mashine hiyo inaitwa trekta ikiwa inavuta vyuma vizito kwa nyuma ambavyo vinatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono miwili inayotumia injini, ambayo huzungusha vyuma vyenye ncha kali vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ufugaji wa samaki wa rangi mbalimbali ambao hutumika kwa ajili ya mapambo, wakiwa ndani ya maji masafi wakiogelea huku wakijitafutia chakula katika tanki kidogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo.

Ufugaji wa samaki wenye rangi mbalimbali kwa ajili ya mapambo wakiwa ndani ya maji masafi yaliyo katika tanki dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo, wakiwa wanaogelea wakitafuta chakula.

Ufugaji wa samaki aina ya kambale wakiwa ndani ya maji masafi yaliopo katika kisima kikibwa, juu kukiwa na kitambaa cha rangi nyeusi kilichofunika kisima hicho ili kuzuia ndege wasiweze kuwala samaki hao.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, unaofanyika katika sehemu ya kisima kilichochimbwa chini, kisha mfuko wa plastiki ukalazwa, ndipo maji masafi yakawekwa ili yasiweze kufyonzwa na udongo.

Ufugaji wa samaki, wenye rangi mbalimbali kwa ajili ya mapambo, wakiwa ndani ya maji masafi wakijitafutia chakula, yaliyopo katika tanki ndogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo.

Ufugaji wa samaki wenye rangi mbalimbali kwa ajili ya mapambo ,wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tenki dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo wakiwa wanaogelea ili kujitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki wa rangi nyekundu kwa ajili ya mapambo wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo ndani, ya tenki dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo kukiwa na mwanga unaotokana na taa iliyofungwa juu ya tenki hilo.

Bidhaa za vyakula zitokanazo na mazao ya shambani, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika vikapu vidogo ili kuuzwa. Mfano wa bidhaa hizo ni karanga, maharage aina mbalimbali pamoja na mahindi.

Bidhaa za vyakula zitokanazo na mazao ya shambani. Zikiwa zimehifadhiwa katika magunia marefu ya rangi nyeupe na kupangwa kwa mistari iliyonyooka, kwa ajili ya kuuza na kutumiwa kwa ajili ya kupikia chakula.

Bidhaa za vyakula ambazo zimetokana na mazao ya shambani, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika magunia marefu kwa ajili ya kuuzwa; mfano ni: maharage ya aina mbalimbali, mahindi, ulezi, alizeti, na kadhalika.

Kijana wa kiume, akiwa kwenye bustani yenye miche midogo ya miti, iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki ambayo ina udongo pamoja na unyevuunyevu unaotokana na maji anayomwagilia, ambapo miche hiyo huuzwa na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Sehemu ndogo ya bustani, ambapo kuna miche ya miti iliyopandwa katika mifuko midogo ya plastiki ya rangi nyeusi, ndani yake kukiwa na udongo wenye unyevuunyevu pamoja na rutuba, unaosaidia miche hiyo kukua na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Miche midogo ya miti ikiwa imepandwa katika vifuko vidogo ambavyo vina udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia miche hiyo kukuwa na kupangwa katika makundi ya miti ya aina moja ambayo inauzwa na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Mazingira ya mistuni, kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, pia kuna mfereji unaotiririsha maji taratibu; juu yake kukiwa na daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao, ambalo huwasaidia watembea kwa miguu kuvuka mfereji huo.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofunga, kukiwa na mfereji mdogo unaotiririsha maji taratibu ,pamoja na daraja la mbao lililotengenezwa ,ambalo huwasaidia watembea kwa miguu kuvuka upande wa pili wa mfereji.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivofungamana, pia kuna barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaokatiza katika msitu huo.

Kijana wa kiume akiwa anafanya shughuli za umwagiliaji wa miche midogo ya miti, akitumia ndoo inayomwaga maji kwa njia ya matone. Miti hiyo imepandwa katika vikaratasi vilivyo na udongo wenye mbolea au rutuba ambayo inauzwa na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa kwenye matembezi wakipita katika barabara nyembamba ya vumbi, ambayo ipo katikati ya msitu uliyo na nyasi refu za rangi ya kijani pamoja na milima na mabonde.

Kijana wa kiume alievaa fulana ya rangi ya bluu akiwa katika msitu uliokatwa miti mirefu, kukiwa na visiki vilivyobaki ambavyo anavikagua vizuri ili kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu miti.

Ulimaji wa mazao yanayochipua kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani ambazo zinachipua kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea huchipua kutoka kwenye matundu madogo ya mifuniko, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea huchipua kutoka kwenye matundu madogo ya mfuniko, ambapo mizizi kudumbukizwa kwenye ndoo yenye maji ambayo yana virutubisho muhimu pamoja na dawa zinazosaidia mazao hayo kukua.

Mimea ambayo inachipua kutoka kwenye matundu madogomadogo mabomba marefu yenye rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambayo vinasaidia mimea kukuwa kwa haraka.

Mboga za majani, ambazo zinakuwa kutoka katika matunda ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na mizizi inayodumbukizwa kwenye maji yenye dawa, pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mazao yanayostawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba ya rangi nyeupe, ambapo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubishi muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukuwa kwa haraka.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo Bali mimea huchomoza kwenye matundu madogo ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyo saidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mboga za majani, ambazo zinachipua kutoka kwenye matundu madogo yenye rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mimea hiyo kukua, pia kukiwa na mwanga utokanao na taa zilizofungwa juu ya chumba hicho.

Upandaji wa mazao ya kisasa pasipo kutumia udongo, bali mazao hayo huchipua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mboga za majani aina ya chainizi , ambazo zimepandwa kwenye kikarai kidogo cha rangi nyeusi , chini kukiwa na ndoo yenye maji ambayo yanaletwa na bomba, yenye dawa na virutubisho muhimu vinavosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mabomba marefu yaliyosimamishwa ambayo yana matobo madogo, ambayo hutumiwa kwa ajili ya ulimaji wa mazao yanayochomoza kutoka kwenye matundu hayo, mizizi ikiwa ndani ya bomba ambapo kunakuwa na maji yenye dawa na virutubisho, vinavyosaidia mimea kukua.

Mboga za majani ambazo zinachipua kutoka kwenye matundu ya bomba refu la rangi jeupe, lililosimamisha ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Kijana wa kiume akiwa katika mabomba marefu ya rangi nyeupe ambayo yanachipua mazao yanayotoka kwenye matundu madogo mizizi, ikiwa imedumbukizwa kwenye maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mazao pasipo kutumia udongo bali mazao hayo huchipua kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Mboga za majani ambazo zinachomoza kutoka kwenye mifuniko zilizochongwa vizuri, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mimea ikiwa inachipua kutoka kwenye vikopo vinavyodumbukizwa kwenye matundu ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na mizizi inayedumbukia kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Mabomba marefu ya rangi nyeupe ambayo hutumika kupanda mazao yakiwa na matundu, ambapo miche huchomoza ndani yanawekwa maji yenye dawa na virutubisho ambavyo husaidia mazao kukua pia kukiwa na mwanga ambao unasaidia mazao hayo kukua.

Ulimaji wa kisasa usiotumia udongo bali mimea huchipua kutoka kwenye matunda ya mabomba marefu ya rangi meupe. Ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja virutubisho vinavosaidia mimea hiyo kukua haraka.

Mboga za majani ambazo zinasitawi kupitia katika matundu madogo, yaliyo katika mabomba ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji ambayo yana dawa, pamoja na virutubisho muhimu vinavyosadia mboga hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani pasipo kutumia udongo bali mimea huchipua katika matundu madogo ya mfuniko hundumbukizwa kwenye ndoo yenye maji yaliyo na dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mfumo wa kisasa wa upandaji wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea huchipua katika makopo madogo yanayochomekezwa kwenye mabomba marefu yenye matundu, ambapo mizizi huingia kwenye maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Mazao ambayo yanastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa usiotumia udongo, bali miche huchomoza katika mifuniko, ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Upandaji wa mazao pasipo kutumia udongo bali mazao hayo huchipua katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua.

Upandaji wa mazao pasipo kutumia udongo bali mazao hayo huchipua, kutoka kwenye matundu ya mabomba marefu. Ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mazao pasipo kutumia udogo, bali huchipua kutoka kwenye matundu madogo ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Mfumo wa kisasa wa upandaji wa mazao pasipo kutumia udongo bali mimea huchomoza katika matundu madogo ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mazao ambayo yanastawi pasipo kutumia udongo bali huchipua kwenye matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Kijana wa kiume akiwa anafanya ukaguzi wa mazao ambao yanastawi kutoka katika matundo madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mazao hayo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo yanastawi kupitia katika matundu madogo ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mboga za majani ambazo zimestawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa, pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa kutumia vitambaa vya rangi nyeupe ili kudhibiti mwanga wa jua kukiwa na mazao yaliyopandwa ambayo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa bora inayofaa kutumiwa na watu.

Sehemu ya shamba iliyotengwa na kuzungushiwa uzio wa vitambaa vyeupe, ili kudhibiti mwanga wa jua na wanyama au wadudu watakaoharibu mazao yao, ambayo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa, na kutengeneza bidhaa zinazofaa kutumika na watu.

Mitambo ya kisasa, ambayo ipo katika kiwanda kinachofanya shughuli ya usindikaji au uchakataji wa nyanya, na kuzihifadhi vizuri katika pakiti ndogo au makopo, yanayoenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Shamba kubwa lililopandwa zao la mananasi yaliyostawi vizuri, ambayo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa inayofaa kutumika kama vile juisi ya mananasi.

Nyanya za rangi nyekundu zikiwa katika makreti ambayo yapo juu ya mitambo au mashine za chuma zinazofanya zoezi la usindikaji wa nyanya hizo, na kuzihifadhi katika paketi ndogo ndogo au makopo yanayoenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Ulimaji wa zao la nyanya ambazo zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani, nyanya hizo hupelekwa viwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kuhifadhiwa vizuri kwenye makopo au kwenye pakiti za plastiki ambazo zinaenda kuuzwa kwenye maduka ya kisasa au masokoni.

Ng’ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika zizi kubwa lililotengenezwa kwa chuma, ng’ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa na nyama yao husafishwa vizuri, kupimwa kisha kuhifadhiwa na kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa mavazi yanayofanana na rangi ya kijani, wakiwa katika kiwanda ambapo wanafanya shughuli za uandaaji wa maua, wakiwafunga vizuri maua hayo ya rangi tofautitofauti.

Wafanyakazi wa kike na wa kiume walevaa makoti marefu ya rangi ya kijani, wakiwa katika kiwanda chenye mitambo au mashine za kisasa ambapo, wanafanya shughuli za kuchukua zao la maparachichi na kupangilia vizuri katika maboksi.

Shamba kubwa lililopandwa zao la kabichi, ambazo zimestawi vizuri ziko tayari kwa ajili ya kupelekwa katika viwanda, ili kuchakatwa na kutengeneza bidhaa ambayo inafaa kutumika.

Kuku wa kisasa wenye rangi nyeupe wa kiwa ndani ya eneo kubwa la banda, ambapo kuku hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa na nyama yao kusafishwa vizuri, nyingine husagwa na kuhifadhiwa ili kupelekwa kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Mkulima akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya ambazo zimestawi vizuri kutoka katika miche, nyanya hizo hupelekwa viwandani ili kusindikwa na kuhifadhiwa vizuri kwenye makopo au paketi za plastiki zinazoenda kuuzwa kwenye maduka makubwa ya kisasa au masokoni.

Mazao ya rangi ya kijani yakiwa yamestawi vizuri, na yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa viwandani ili kuchakatwa au kusindikwa, na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mazao ambayo yamepandwa katika eneo maalumu, lililotengenezewa uzio, ambapo mazao hayo hupelekwa viwandani na kuchakatwa au kusindikwa ili kuwa bidhaa inayofaa kutumiwa na watu.

Zao la vitunguu ambavyo vimevunwa kutoka mashambani na kukusanya sehemu moja, vikiwa vinachotwa ambapo hupelekwa katika viwanda ili kuandaliwa vizuri au kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambayo yamepandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na nafasi zilizoachwa katikati, ambazo maji hufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu huchimbiwa chini, kisha kutobolewa matundu madogo na kuchomekezwa mabomba madogo yanayomwagilia maji kwenye miche au mizizi ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba refu na nene, hulazwa pembezoni mwa mazao kisha mabomba madogomadogo huunganishwa kwenye bomba hilo na kupeleka maji kati miche ya mazao.

Mfumo wa umwagiliaji, unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu, ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa, na kudondoka chini kwa njia ya matone kama mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone. Na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji, unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa kisha kutobolewa matundu madogo ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa pande zote yanayodondoka chini kwa njia ya matone kama mvua.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba kubwa ambapo anaunganisha mabomba marefu yaliyo lazwa kwenye shamba hilo, na kutobolewa matundu madogo yanayo dondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji uanotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa kisha kutobolewa matundu madogo, ambayo yanarusha maji kwa nguvu kubwa na kushuka chini kama matone ya mvua.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye milima mirefu pamoja na mabonde kukiwa na vichaka vya rangi ya kijani pamoja na nyasi fupi, zilizotanda katika vilima hivyo.

Mazingira mazuri yaliyo na miamba ambayo imejitengeneza katika mfumo wa milima mirefu, ikiwa imezungukwa na vichaka vidogo vya miti pamoja na nyasi kavu.

Mazingira yaliyo na eneo lenye uwazi mkubwa kukiwa na maji yanayotiririka katika mifereji midogo, kwa mbali kukiwa na ukungu uliotanda ambao huzuia mtu asione vizuri.

Mazingira yaliyo na barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na vyombo vya usafiri au magari. Pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na vichaka vidogovidogo kwa mbali kukiwa na mlima mrefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, yenye dimbwi lenye maji yaliyotuama, pembezoni, kukiwa kumezungukwa na miti mirefu na vichaka vya rangi ya kijani, pamoja na milima na mabonde.

Mazingira yenye mto ambao unatiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana vya rangi ya kijani, kukiwa na daraja la mbao ambalo limetengenezwa katika mto huo, linalowasaidia watembea kwa miguu kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa unaotiririsha maji masafi taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na barabara nyembamba ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira ya vijijini, kutokana na kuwa na nyumba chache za makazi ya watu, kukiwa na miti mirefu na eneo lenye uwazi mkubwa, kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miti mirefu, vichaka, pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na wingu la rangi jeupe lililotanda angani.

Mazingira yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi kukiwa na mfereji mwembamba ambao unatirisha maji taratibu kutoka pande za juu kushuka pande za chini, pembezoni kukiwa na nyasi zilizo na rangi ya kijani.

Mazingira mazuri yaliyo na vilima virefu pamoja na mabonde, ambavyo vina miti, nyasi fupi, pamoja na vichaka vya rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na wingu zito la rangi jeupe, lililotanda juu ya kilele cha mlima.

Mazingira yaliyo na eneo kubwa lenye uwazi kukiwa na miti mirefu na michache, anga likiwa limetanda wingu zito ambalo huashiria mvua inataka kunyesha katika eneo hilo.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na vilima pamoja na mabonde vilivyo na miti michache na nyasi za rangi ya kijani pia kukiwa na wingu jeupe lililotanda angani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vilima virefu na mabonde, kukiwa na miti iliyojikusanya sehemu moja, pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani. Pia, kuna barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira ya mto ukiwa na maji yaliyotuama, kukiwa na tangi lililotengenezwa kwa chuma lenye kutu, pembezoni ya mto huo kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto mdogo, ambao unatiririsha maji taratibu, pembeni kukiwa na mashamba yaliyopandwa mazao mbalimbali pamoja na miti mirefu na vichaka vya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye miamba mikubwa iliyopandiana, mwamba mdogo ukiwa juu na mkubwa ukiwa chini ikiwa imezungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mazingira yenye miti mingi na mirefu kukiwa na vichaka vilivyojifunga pia kuna barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaokatiza katika sehemu hiyo.

Mazingira mazuri yaliyo na vilima pamoja na mabonde yenye miti mirefu na vichaka, kukiwa na barabara refu ya vumbi inayotumiwa na watembea kwa miguu ambapo pembezoni kuna nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mti mrefu wenye matawi ya rangi ya kijani pia kukiwa na mwanga wa jua hafifu wa rangi ya njano kutokana na jua linaenda kuzama upande wa magharibi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mto unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na kibanda kilichotengenezwa kwa kutumia fito pamoja na mbao, kwa mbali kukiwa na mwanga wa jua hafifu utokanao na jua linalozama upande wa magharibi.

Mandhari nzuri na yakuvutia iliyo na mto unaotiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na mitumbwi ambayo hutumika kwa ajili ya kuvulia samaki, au kuvuka upande mwingine wa mto.

Mazingira mazuri yaliyo na vichaka vidogo pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na safu za milima pamoja na mwanga wa jua hafifu wa rangi nyekundu ambao unatoka kwenye jua linaloenda kuzama upande wa magharibi.

Eneo lililo na mto mrefu unaotiririsha maji taratibu kukiwa na ukuta mkubwa uliotengenezwa, ambao unadhibiti maji hayo kupita upande wa pili wa mto huo.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto ambao unaleta maji kutoka katika mito midogomidogo, ambayo imejengewa ukuta mkubwa unaozuia au kudhibiti maji hayo yasipite upande wa pili.

Eneo lenye uwazi mkubwa la mbuga za wanyama, kukiwa na nyasi fupi na miti michache kwa idadi ukiwa mmoja, pamoja na wanyama wakubwa ambao wanauzito waitwao tembo wakiwa wanakula nyasi hizo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na nyasi fupi na yenye rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofungamana. Pia kukiwa na mlima ulio na theruji katika kilima chake.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyo na mnyama twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa amezungukwa na miti pamoja na vichaka vya majani, kwa mbali kukiwa na majengo marefu ya ghorofa ambayo hutumika kama maofisi au makazi ya watu.

Mazingira mazuri yaliyo na mto mkubwa ambao unatiririsha maji safi taratibu, pembezoni kukiwa na vilima na mabonde vilivyo na miti mirefu pamoja na vichaka, kukiwa na wingu jeupe lililotanda angani, ambalo kivuli chake kinaonekana juu ya maji.

Mazingira mazuri na ya kuvutia, yaliyo na miamba iliyopandiana, mwamba mkubwa ukiwa chini na mwamba mdogo ukiwa juu, ambayo yanatengenezwa umbo zuri, ikiwa imezungukwa na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira yaliyo na uwazi mkubwa kukiwa na nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano, pamoja na miti michache kwa idadi ikiwa miwili yenye matawi yaliyo na majani ya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na dibwi dogo lenye maji yaliyo tuwama, likiwa limezungukwa na vilima na mabonde, pamoja na miti milefu yenye nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira ya mbuga za wanyama kukiwa na eneo lenye uwazi ambapo kuna pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi wakiwa wanakula nyasi, kwa mbali kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri yaliyo na mto mkubwa ambao unatiririsha maji taratibu, pembezoni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyo fungamana vyenye rangi ya kijani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye vilima virefu ambavyo vina kijani kibichi, utokanao na miti pamoja na nyasi fupi kileleni kukiwa na wingu zito lenye rangi nyeupe.

Ufugaji wa mbuzi wa rangi tofautitofauti wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, kukiwa na majani ya rangi ya kijani ambayo yapo sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula.

Ufugaji wa Nyuki unaofanyika katika mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao kukiwa na nyuki wanaotengeza asali ambayo hutumika kwa matumizi mbalimbali, pia mfugaji akiwa amevaa mavazi maalumu yanayomkinga asiweze kung'atwa na nyuki.

Ufugaji wa mbuzi wenye rangi tofautitofauti wakiwa ndani ya zizi llilotengenezwa kwa kutumia mbao, kukiwa na sehemu maalumu kwa ajili ya malisho ya chakula, ambapo kuna nyasi zilizokauka za rangi ya njano.

Ufugaji wa ng'ombe kwa ajili ya nyama, maziwa au fedha unaofanyika katika zizi ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na paa la mabati, ng`ombe hao wakiwa wanakula majani katika sehemu maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya malisho.

Ufugaji wa nyuki unaofanyika katika maboksi madogo, ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, ambapo nyuki hao hutengeneza asali inayotumika kwa matumizi mbalimbali kama vile kwa ajili ya kuleta ladha kwenye chakula au vinywaji, pia hutumika kama dawa.

Wanawake wawili ambao wanafanya shughuli ya ufugaji wa mifungo kama vile mbuzi mwenye manyoya ya rangi nyeupe, wakiwa wanamfunga kamba shingoni ili asiweze kufika kwenye mahindi na kuyala yaliyopandwa katika eneo hilo.

Kijana wa kiume akiwa anafanya shughuli ya ufugaji wa bata wa rangi nyeupe na nyeusi ambao wamejikusanya katika eneo moja ndani ya uzio ambao umetengenezwa kwa kutumia wavu.

Ufugaji wa kuku wengi wa rangi nyeupe wakiwa katika mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, ambapo kuna sehemu maalumu zimetengwa au kutengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula na maji.

Ufugaji wa kuku wa rangi nyekundu wakiwa ndani ya chumba, ambapo kuna vyombo maalumu vilivyoning'inizwa vinavyotumika kwaajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mwanamke pamoja na mwanaume wakiwa wanawapa kundi la kuku wengi chakula kutoka kwenye mfuko, wakiwa ndani ya banda au sehemu iliyo na uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mashamba, ambapo kuna mabomba marefu yaliyotobolewa matundu madogo na kudondosha maji kwa njia ya matone, ambayo yanasababisha udongo kuwa na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao ya aina tofauti tofauti zikiwa zimepandwa katika vikopo vidogo, ndani yake kukiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mboga za majani aina ya spinachi ambazo zimehifadhiwa vizuri, katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mbegu hiyo limeandikwa kwenye paketi pamoja na picha ya spinachi pindi itakapokua.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo, ambayo yana udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani. Na kupandwa katika mistari iliyonyooka.

Mbegu za mazao mbalimbali ambazo ni mboga za majani zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika vifungashio vilivyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili visiweze kuharibika na kupangwa katika rafu za chuma kilamoja ikiwa na kibandiko cha bei.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, ambalo lina udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani iliyopo katika mistari mrefu.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa mashambani kukiwa na mabomba milefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevu nyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za maua ya aina tofautitofauti zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika na kupangwa kwenye rafu za chuma katika mpangilio wa mistari miwili.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika vikopo vya kiboksi vilivyo na udongo pamoja na unyevu unyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo yenye rangi ya kijani.

Vijana wanne wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama katika bustani ndogo iliyolimwa kwa mistari, wakiwa wanafanya shughuli ya kupanda mbegu za mazao wakitumia mikono kuchimba mashimo madogo na kufukia mbegu hizo.

Mbegu za mazao zilizopandwa kwenye shamba kubwa, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa vizuri kwenye paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika na kupangwa katika rafu za chuma kwa mpangilio wa mistari miwili.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo vya rangi nyeupe vilivyopangwa katika safu mbili, kukiwa na mashine au mizani ambayo hutumima kupima kiasi ambacho mteja anachohitaji mfano wa mbegu hizo ni za maharage ,mahindi, na kadhalika.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi ikiwa imehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki, ikiwa na jina la zao pamoja na picha ya mmea imechorwa kwenye paketi hiyo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti kilichotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, ili zisiaribike kukiwa na jina la mbegu hiyo limeandikwa pamoja na ujazo au uzito.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo, ambayo yana udongo ulio na rutuba pamoja na unyevuunyevu, unaosaidia mbegu hizo zichipue katika miche midogo.

Mbegu za maua ya aina tofautitofauti zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, na kupangwa kwenye rafu za chuma kwa mpangilio wa safu mbili.

Mbegu za mazao ,zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, ikiwa na jina la mbegu hizo, picha ya mmea pindi utakapokuwa vimeandikwa na kuchorwa katika pakiti hiyo .

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, na kupangwa katika rafu za chuma kwa mpangilio wa mistari miwili.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa kwenye mashamba makubwa yaliyolazwa mabomba, marefu na kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kusaidia mbegu hizo zichipue katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo yenye muundo wa viboksi, ndani kukiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, ambao husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiharibike na kupangwa kwenye rafu za chuma kwa mpangilio wa safu mbili.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika makopo madogo, yenye udongo ulio na rutuba pamoja na unyevu unyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo na kupangwa katika mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi, yaliyopo juu ya meza katika chumba chenye mwanga wa kutosha kukiwa na udongo kwenye makopo hayo, ulio na rutba pamoja na unyevuunyevu ambao husababisha mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika makopo madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma, na kufungwa vizuri ili zisiharibike, zikiwa zinapangiliwa kwenye maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu.

Mbegu za mazao mbalimbali pamoja na mauwa zikiwa zimepangwa katika vikopo vidogo viivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kukuwa katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa Katika sehemu maalumu, zimepandwa kwenye mistari iliyonyooka. Ambazo zimechipua katika miche midogo kutokana na udongo kuwa na rutuba pamoja na unyevu unyevu.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika makopo madogo ya rangi nyeusi yakiwa na udongo wenye rutuba, pamoja na unyevuunyevu unaosaidia mbegu hizo kukua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo, ambayo yana udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani na kupangwa katika makundi ya zao la aina moja.

Mbegu za mazao, zikiwa zimepandwa katika makopo madogo ambayo yana udongo wenye unyevunyevu pamoja na rutuba, ambazo husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, na kupangwa katika makundi ya zao la aina moja ndani ya eneo lenye uwazi mkubwa.

Mbwa, wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia uzio wa mbao pamoja na wavu, pasipokuwa na paa, kukiwa na vyombo maalumu ambavyo vinatumika kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mabanda madogo ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa na milango midogo yenye vitasa na madirisha, yaliyotengenezwa kwa wavu mabanda hayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Mbwa akiwa nje ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mianzi, akiwa anakula chakula katika sehemu maalumu yenye vyombo ambavyo vinatumika kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Madaktari wakiume waliyobobea katika maswala ya magonjwa ya wanyama wakiwa kwenye eneo lenye uwazi, pamoja na mbwa wenye manyoya ya rangi nyeupe wakubwa na wadogo.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, yakiwa na milango midogo yenye vitasa vya kufungia, pia kukiwa na madirisha yaliyotengenezwa kwa wavu, vibanda hivyo hutumiwa kwa ajili ya ufugaji wa mbwa.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa na mlango mmoja na dirisha lililotengenezwa kwa wavu, ambalo hutumika kufugia wanyama kama vile mbwa.

Gari dogo ambalo kwa nyuma lina mabanda manne yaliyotengenezwa kwa kutumia vyuma pamoja na wavu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia wanyama wa kufugwa kama vile mbwa pamoja na paka.

Daktari wa kiume wa wanyama wa kufugwa akiwa ndani ya eneo ambalo kuna mbwa wengi wenye manyoya ya rangi nyeusi na kahawia, wakiwa mbele ya mabanda yenye milango iliyotengenezwa kwa mabati na wavu.

Wanyama wa polini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa wakiwa wanatembea katika barabara ya vumbi, ambayo hutumiwa na magari ya watarii pembeni kukiwa na maji yanayotiririka taratibu katika mifereji midogo.

Mnyama wa porini ambae ni swala, mwenye mapembe marefu ambayo yaliyokunjika na ngozi ya rangi ya kahawia, akiwa anakula nyasi fupi za rangi ya kijani, zilizopo katika mbuga hiyo ya wanyama.

Mnyama ambaye anaitwa mamba akiwa pembezoni mwa mto ambao unatiririsha maji taratibu, mnyama huyo ana ngozi ngumu na mkia mrefu, kucha za miguuni zikiwa zina ncha kali pamoja na mdomo mkubwa ambapo anatumia kwa ajili ya kula nyama.

Mnyama wa porini ambaye ni ndege mwenye manyoya ya rangi nyeupe na ya bluu, akiwa ametua kwenye tawi kavu la mti. Ndege huyo ana macho madogo, mdomo uliochongoka kwa mbele, na miguu mifupi yenye kucha refu.

Mnyama wa porini ambae ni ndege mwenye manyoya ya rangi nyeupe pamoja na bluu, akiwa ametua kwenye tawi la mti mkavu. Ndege huyo ana macho madogo, mdomo uliochongoka kwa mbele na miguu mifupi yenye kucha ndefu.

Wanyama wa porini ambao ni mamba wenye ngozi ngumu na mikia mirefu wakiwa na kucha na meno yenye ncha kali, mamba hao hupendelea kuishi kwenye maji au mazingira ya mtoni.

Mnyama wa porini ambaye ni kiboko, mwenye umbo kubwa na ngozi ya rangi nyeusi, akiwa anapenda kukaa kwenye maji, ili kutokupatwa na mwanga wa jua kwa muda mrefu kwa kuwa hawana manyoya.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa na mabakabaka ya rangi ya kahawia pamoja na nyeupe, ambaye yupo katika mbuga za wanyama zenye miti mirefu na vichaka.

Mnyama wa porini ambaye ni ndege mkubwa mwenye manyoya ya rangi nyeupe na nyeusi, akiwa na miguu mirefu ametua kwenye ardhi, akimkanyaga nyoka mdogo ambaye anataka kumfanya chakula.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa wakiwa wananyweshwa maziwa kwa kutumia chupa refu na kijana ambaye amevaa koti refu la rangi ya kijani, pembeni kukiwa na watu wanaopiga picha na kuwatazama kama kivutio.